Msichana mwenye nywele nyingi ya afro amesimama kando ya reli akiwa amevaa miwani ya duara na koti jeusi. Anaonekana kuwa makini anapotazama kifaa cha kielektroniki mikononi mwake. Huenda ni komputa papa. Amebeba begi begani na nyuma yake kuna treni iliyosimama stesheni.

Mwanamume mmoja ameketi mezani akiwa anatumia kumbi za mpakato. Anaandika kwenye kompyuta hiyo kwa umakini mkubwa. Mezani kuna mimea midogo ya mapambo pamoja na kikombe ambacho kinaweza kuwa ya chai au kahawa.

Huyu ni mtu akitumia kompyuta huku kukiwa na mada ya e-learning iliyopangwa juu ya skrini kwa mionzi ya kidijitali. Ishara ya elimu kama kofia ya mahafali, balbu ya wazi na vichwa vya sauti zinaonekana.

Huyu ni mwanaume akiwa kwenye simu ya video akitumia kompyuta yake ndogo. Kwenye skrini ya kompyuta kuna watu kadhaa, wengine wakiwa kwenye mkutano huo huo wa video . Wanaweza kuwa wakifanya kazi kutoka nyumbani.

Hawa ni watu wako mkutanoni, mmoja akiongea huku wengine wakisikiliza kwa makini. Wote wanaonekana kutumia kompyuta ndogo na kuna vijikaratasi mezani. Nyuma yao kuna maboksi ya kuku yakionyesha labda ni mkutano wa kazi.

Mwanaume ameketi mbele ya kompyuta akiwa kwenye mazungumzo ya video na mwanamke anayeonekana kuwa kwenye skrini. Wanaume huyo anaonekana akielezea jambo kwa mkono huku akiwa makini katika mazungumzo. Mezani kuna kikombe kipoa cha mimea midogo ya mapambo.

Wasichana wawili wakiwa kitandani wakitazama kitu kwenye kompyuta mpakato wamevaa nguo ya kulala na wanaonekana kuwa katika hali ya utulivu na burudani , moja wa msichana amejiegemeza kwenye mto huku mwingine akiwa karibu na yeye akishika kompyuta anafinya.

Hawa ni kundi la watu walioketi kuzunguka meza ya mstatili. Kila mmoja akiwa na kifaa chadigitali kama vile kompyuta mpakato. Kwenye meza kuna maandishi yanayosema ilani. Pamoja na maneno mengine yanayohusishwa na elimu.

Msichana mwenye nywele za rangi ya fulana ya hudi, ameketi sakafuni, akiwa amevaa vipokea sauti kichwani. Anashika kalamu na daftari, huku akitabasamu kwenye kompyuta ya mkato, akionyesha kuwa anajifunza.

Hawa ni washirikishi wanne mezani wamekusanyika. Kompyuta ya mkononi, siri inafunguliwa .Tabasamu ladhihirika , furaha imetawala. Wengine wanaandika , wengine wanashauri. Huu ni mkutano, mawazo yanachangia.

Mtu anatumia kompyuta mpakato kujifunza kupitia mfumo wa masomo ya mtandaoni, kwenye skrini ya kompyuta kuna maandishi yaliyosema E-learning vinavyo ashiria elimu.

Huyu mwanamume akiwa kwenye ofisi au chumba cha kazi ya kuhudhuria mkutano wa mtandaoni kupitia kompyuta. Amevaa vifaa vya kusikilizia na kipasa sauti kichwani na mbele yake kuna karatasi na kalamu anaso onekana kusitumia kuchukua maelezo.

Hii ni mazingira ya kufunza ambao kwa njia ya mtandaoni mwanamke anaketi kwenye Kiti akiwa na kompyuta mkambakato akiwa anaonekana kuwa mwanafunzi anayesoma kupitia mtandaoni . Mwalimu anaonekana ndani ya skrini kubwa ya kompyuta akifundisha Kwa kutumia kifaa cha kidigitali huku akionyesha matandiko na picha kwenye skrini.

Hii ni skrini ya kompyuta yenye command prompt ya Windows. Inatumia amri ya ARP kuonyesha anwani ya IP internet adress na anwani zao za kimwili physical adress .

Mwanaume amevalia koti jeupe la maabara akiwa ndani ya chumba ambacho kinaonekana kama ofisi. Anasimama mbele ya dawati ambalo lina kompyuta kubwa ya mezani. Anaonekana kushughulika na chupa.

Huu ni mwanaume anafanya kazi kwa kompyuta ndogo huku picha halo graphics likielea Juu ya kibodi. Picha hio ni pamoja na nyimbo ya kujifunza mtandaoni, ishara za kutafutaji na mawasiliano ya kitaifa.

Huyu ni msichana mdogo mwenye nywele ndefu zilizofungwa kwa mpini mbili . Ameketi kwenye kiti cha rangi ya waridi akiwa mbele ya kompyuta ya mpakato. Anaangalia skrini ambapo kuna mwanamke anayefundisha au kuwasiliana naye kwa njia ya mtandao.

Ni kijana mwenye miwani na vipokea sauti masikioni. Anatabasamu akionekana mchangamfu huku akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo . Mezani kuna vitabu na mmea wa ndani, ikionyesha mazingira ya kujisomea au kufanya kazi nyumbani.

Hawa ni wasichana wawili wamekaa kwenye ngazi ndani ya jengo. Wanajishughulisha na kazi yao. Msichana wa mbele amevaa suruali ya jeans ns sweta ya kijivu akiwa ameshika kompyuta mpakato kuangalia makini. Anaonekana kuwa makini na kujikita katika kile anachosoma.

Huyu ni mvulana mdogo amekaa mezani akitabasamu kwa makini kompyuta ndogo ikiwemo mbele yake, mkononi mwake anakitu kama kalamu akionyesha labda anfanya kazi ya shule, karibu yake kuna mmea mdogo kwenye chungu.

Huyu ni mwanafunzi ameketi mezani akiangalia somo kupitia kompyuta mpakato ambapo mwalimu anaonekana kwenye skrini akifundisha. Pembeni kuna daftari ambalo mwanafunzi anaandika madokezo kwa kutumia kalamu ya rangi ya buluu.

Hii ni kompyuta mpakato ikiwa wazi, ikiwa na maneno ilani kwenye skrini yake. Mikono ya mtu inaonekana ikitumia kibodi kuashiria mtu anajifunza mtandaoni. Mezani kuna mmea mdogo kwenye chungu, miwani na kikombe ikionyesha mandhari ya kawaida ya kusomea.

Mchoro wa kidigitali unaoakizi dhana ya elimu. Kuna vitabu, ubao wa maandishi, kalamu, darubini, utao, taa na mawazo, saa, darubini ndogo ya kuchunguza, kompyuta mpakato na alama ya kuhesabu unavyoelea juu ya kitabu kilichofunguliwa.

Watu wawili wakifanya kazi pamoja katika mazingira ya ofisi ya kisasa. Mwanamke aliye upande wa kushoto anaonekana akiwa amevaa miwani na kitambulisho shingoni akitabasamu huku akimwangalia mwanaume aliye upande wa kulia. Wote wawili wame elegeza macho Yao kwenye kompyuta. mwanaume huyo amevaa fulana ya rangi ya blue

Huyu ni mwanaume akiwa amevalia suti akiwa ameketi mezani ndani ya chumba kilichojaa mwangaza wa taa na mapambo ya kisasa. Anaonekana akitumia kompyuta ya kisasa yenye skrini nyembamba huku mkono wake moja ikiwa juu imeguza skrini kana kwamba anaendesha kitu cha kutumia teknolojia ya kisa...

Vijana watatu wanafanya kazi kwenye kompyuta mpakato wakiwa wamekaa kwenye mazingira ya ofisi. Wawili kati yao wanashirikiana kwenye kompyuta moja huku mmoja akiwa amevaa fulana ya mistari na headset kichwani.

Mwanamke ameketi kwenye chumba cha kazi akiwa anashiriki mkutano wa mtandaoni kupitia kompyuta. Mbele Yake kuna skrini kubwa na hiyo mwonyesho washiriki wengine wa mkutano huu kila moja akiwa kijidirisha dogo tofauti.

Ndani ya chumba kilichopangwa kwa mpangilio wa usafi. Kuna kitanda cha ghorofa chenye mashuka ya rangi tofauti, dawati la kusomea lililo karibu na dirisha pamoja na kiti cha mbao kilichowekwa vizuri hali inayoashiria mazingira ya bweni.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, mwalimu amesimama mbele ya ubaoni akiandika kutumia chaki huku wanafunzi wakifuatilia kwa makini. Wameketi kwenye madawati kwa mpangilio mzuri wakiwa tayari kupokea maarifa katika mazingira ya kujifunza yaliyo tulivu na rasmi.

Kidogo kimepangwa kwa mpangilio rahisi. Upande wa kushoto kuna kitanda kilichofunikwa shuka yenye mchoro angavu. Mto mmoja umetandikwa juu, kulia kuna meza wa kusomea iliyowekwa karibu na ukuta pamoja na kiti cha plastiki chenye mkungo wa rangi nyekundu.

Hii ni chumba kilicho na vitanda viwili vya ghorofa, kila moja kikiwa na godoro na shuka. Katikati kuna kabati cheupe na rafu wazi. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimepangwa vizuri.

Hili ni darasa lenye dawati na viti vingi vilivyopangwa kwa mpangilio wa mstari . Kwenye ukuta wa mbele kuna ubao mweupe wa kuandikia pamoja na meza ya mwalimu. Darasa hili linaonekana kuwa kibu bila wanafunzi wala walimu hali inayoashiria kuwa muda wa masomo bado hujaanza.

chumba cha kulala viwili vimepambwa na mapazia meupe yanayoruhusu mwanga kuingia kikiwa na dari yenye taa ya mviringo na sakata ya vikae safi vilivyopangwa kwa umbo la almasi huku mabati lenye vioo likiwa limeekeshwa ukutani.

Hiki ni sehemu cha chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa viivyotengenezwa kwa mbao. Juu ya vitanda hivyo , kuna magodoro ya bluu . Sakafu inaonekana kuwa ya mbao na kuna nguzo ya chuma chini ya miguu ya vitanda kwa utulivu.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa ambayo vimetengenezwa kwa mbao aina ya viduro mweupe aliyosafisha vizuri. Ukuta wa chumba ni ya rangi ya kijivu au blue hafifu na sakafu ni ya mbao . Chumba kinaonekana kuwa katika mazingira ya bweni.

Tazama jengo lenye gorofa mbili likiwa na rangi nyeupe na mistari ya bluu. Kuna corridor inayoonekana kuwa imelowa au kunyesha na nguzo za bluu zinazounga mkono. Mandhari ya mti au vichaka inaonekana kwa mbali nyuma ya jengo.

Hii ni chumba kikubwa kilicho na meza na viti vingi vilivyopangwa kwa safu. Kila meza ina kigawanyaji labda Ile ya faragha jumba lina madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga kuingia nakuna taa ya tari zinazotoa mwanga wa ziada.

Hili ni darasa ambalo limejaa viti na meza ya wanafunzi zilizopangwa kwa utaratibu mzuri. Viti hivyo vina sehemu ya kuandikia na vimewekwa juu ya meza. Inaashiria kuwa darasa halitumiki kwa sasa. Dirisha kubwa ya upande wa kulia linatoa mwanga wa kutosha.

Hiki ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya mbao vilivyopangwa sambamba na kucha. Kila kitanda kina godoro lililofunikwa na shuka ya rangi ya waridi na nyekundu. Dirisha kubwa lina pazia rangi ya kahawia na shara jeupe inayoruhusu mwanga kuingia.

Hii ni maktaba au chumba cha vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu ndefu za chuma. Kuna nafasi wazi katikati na pia kuna muundo wa methali inayoonekana kama sehemu ya rafu. Mazingira yanaonyesha utulivu na utaratibu.

Basi ya shule ya rangi ya manjano lilioandikwa St. marys school pembeni. Basi hili limeegeshwa kwenye eneo la wazi na lina madirisha mengi kwa ajili ya uingizaji wa hewa kwa wanafunzi. nebo ya shule inaonekana mbele ya maandishi ikionyesha kuwa na usafiri rasmi wa shule hiyo.

Hili ni jengo refu lenye ghorofa nyingi, likiwa limejengwa kwa mawe na matofali ya rangi tofauti. Inaonekana kuwa eneo tulivu, labda la makazi au ofisi na hakuna watu wanaoonekana hapo. Mazingira yake ni safi na kuna barabara ndogo karibu.

Ukumbi mkubwa wa ndani unaoonekana kama uwanja wa michezo. Kuna viti vingi vya watazamaji vilivyopangwa kwa safu vikionyesha rangi tofauti kama vile bluu, kijani na njano. Katikati ya ukumbi, chini kabisa, kuna watu wachache wakifanya shughuli fulani.

Hii ni maabara au darasa la kisayansi lenye meza ndefu na viti kadhaa. Kuna bidhaa mbalimbali vinavyoonekana juu ya meza vinavyoweza kutumika kwa majaribio au masomo. Inawezekana ni nafasi ya wazi ya kujifunzia.

Hili ni chumba cha mafundisho la kitabibu ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya kujifunzia upasuaji au tiba ya kitendo. Kuna vitanda vya wagonjwa vilivyofunikwa na shuka meupe na vifaa vya matibabu juu yake, pia kuna viti vya wanafunzi ,skrini za kuonyesha mafunzo na ubao wa kuandika.

Ni chumba chenye vitanda viwili ambavyo vimetandikwa shuka za kijani kibichi. Kila kitanda kina neti yake ya kuzuia mbu kikiashiria umuhimu wa kujizuia na mbu. Chumba kinaonekana kuwa na ukuta nyeupe na sakafu nyeupe na kuna mlango mmoja unaoonekana upande wa kushoto .

Hapa ni chumba cha malazi kilicho na vitanda vya chuma vya kulala kilichopangwa kwa mstari. Vitanda hivi vina magodoro ya rangi mbalimbali na vingine havina mashuka. Chumba kina mwanga mwingi unaoingia kupitia madirisha ya mipo upande wa kulia.

Hiki ni chumba cha wagonjwa. Chaonekana vitanda viwili vipo vikiwa vimetandikwa . Mapazia ya bluu yamezunguka kitanda kimoja kutoa faragha kama iliyo ada. Dirisha linaonekana mwanga ukipenya ndani. Hali ya utulivu amani inatanda.

Humu ndani ya uchumba cha kuishi ambacho kinafanya kazi kama sebule na pia kuna sehemu ya kulala. Kushoto kuna kitanda Chenye godoro mto na shuka jekundu iliokunjwa mkuuni. Dirisha kubwa limefunikwa kwa mapazia ya rangi ya kijivu.

Wanafunzi wameketi darasani, wakifuatilia mafunzo ya kompyuta kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele ya darasa. Kila moja akiwa mbele ya kifaa chake cha kiteknolojia huku vitabu na daftari vikiwa mezani .Hali hii inaonyesha ujifunzaji wa kisasa wa matumizi ya tiama katika elimu.

Hii ni rafu ya vitabu iliyojaa vitabu vingi vilivyopangwa vizuri. Juu ya rafu kuna picha iliyopigwa na fremu na vitabu viwili vilivyo kubwa vimesimama. Rafu kinaonekana kuwa katika maktaba au chumba cha kusomea.

Hii ni chumba cha kompyuta kilichopangwa vizuri kikiwa na meza nyingi ndefu na kompyuta zilizowekwa juu yake. Dirisha kubwa linaonekana nyuma likiruhusu mwanga kuingia ndani. Chumba kinaonekana kuwa safi na tayari kwa matumizi, labda katika shule chuo kikuu.

Hii ni chumba cha malazi chenye vianda vya ghorofa vinne vilivyotengenezwa kwa mbao. Vitanda vimepangwa kwa mpangilio unaotoa nafasi ya kutosha katikati ya chumba. Baadhi ya vitanda vina mashuka meupe na mengine yana mashuka yenye rangi ya bluu.

Hili ni jengo la ghorofa kubwa lililofanana na shule. Mbele ya jengo kuna uwanja WA michezo wenye nyumba ndogo WA kuchezea bembea na uwanja mchanga. Madirisha ya mjengo yanaonyesha kuwepo Kwa samani za madarasani.

Katika maabara hii, kuna meza nyeupe yenye sinki na bomba la maji katikati. Vyombo vingi vya maabara kama vile beakers, channels and flasks vimepangwa juu ya meza tayari kwa matumizi ya majaribio au masomo ya sayansi. Ukuta wa nyuma una rangi ya bluu iliyokolea.

Kundi la vijana wamesimama juu ya kilele cha mlima Longonot, baada ya kupanda mlima wakiwa na nyuso za furaha na uchovu wakipiga picha pamoja karibu na kibao cha mbao kilichotangaza kufika kileleni huku mandhari ya asili ikiangaza nyuma yao kwa mvuto wa kipekee.

Hawa ni kundi la wanafunzi waliovaa sare za shule wakiwa wamesimama kwa safu wakishika miche mikononi mwao wapo nje ya jengo la shule ambalo lina paa la rangi nyekundu. Wanafunzi hawa wanaonekana kuwa na shughuli ya upandaji miche. Mwalimu moja amevaa mavazi nyeupe na kusimama mbele yao.

Hawa ni wanariadha wamesimama macho wamefunga vitambaa. Uwanja wa michezo imetanda. Wanasubiri amri labda ni mchezo mpya au zoezi la kuaminiana. Kila mmoja amesimama imara akisubiri hatima yake.

Mvulana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anacheka kwa furaha huku mwanamke aliye karibu naye huenda ni mlezi akimwangalia kwa tabasamu. Wote wawili wanaonekana kufurahia mazungumzo. Shughuli wanayoifanya pamoja, hali inadokeza, mahusiano ya karibu na mazingira yenye upendo na msaada.

Huyu ni msichana mdogo mwenye tabasamu akinyesha mikono yake iliyopakwa rangi mbalimbali akishika brashi ya kuchora, anaonekana akifurahia sana shughuli yake ya uchoraji labda akiwa darasani, nyuma yake vifaa vya sanaa kama vile rangi na vikombe vinaonekana.

Hawa ni watoto wanne wakiwa wamevalia sare za shule wote wakiwa na tabasamu tele. Mtoto mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu huku wengine watatu wamesimama karibu na yeye wakiwa wanamchelelea kwa upendo na furaha.

Huyu ni msichana akiwa amevaa vipokea sauti vya buluu na akitumia kwenye umakini kompyuta mpakato. Anaonekana akishughulisha na kile anachokifanya kwenye kifaa hicho.

Baba na binti wamekaa wakicheka na kufurahia. Kibao kidogo kimefunguliwa, wanasoma pamoja. Tabasamu usoni na furaha imewatawala. Elimu inatolewa kwa upendo na busara. Ni tasriwa ya familia ikifurahia wakati kila mtu akimfundisha mwenzake maarifaa yakiendelea.

Msichana ameketi mbele ya kompyuta mpakato, akiwa anawasiliana kwa ishara huku akitabasamu. Vitabu vimepangwa vizuri kwenye rafu za nyuma, kuashiria kuwa yupo katika mazingira ya kujifunzia, kama maktaba. Anaonekana kujiuzisha kwa mawasiliano.

Hawa ni kundi la watoto wadogo wameketi waki mwalimu wao ambaye ameketi katikati ya duara kwenye zulia ya bluu. Mmoja anaonekana kwa darasani akishiriki kwenye shughuli ya pamoja ya kujifunza.

Huyu ni mtoto mdogo, labda mvulana ama msichana akitumia vidole vyake kwenye karatasi nyeupe iliyo mbele yake. mtoto anaonekana kujishugulisha na kitu huenda akijifunza kusoma braille au akichora.

Mwalimu na watoto wamekaa wakisoma kitabu . Mbwa mwenye manyoya amejumuika nao. Maktaba yamejaa vitabu. Maarifa yametawala. Hadithi inasimuliwa kwa sauti tamu na upendo. Ni taswira ya kujifunza , furaha ikichanua.

Msichana mwenye ulemavu wa mguu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu darasani. Anafikiria kwa makini huku akiwa na kalamu mkononi. Wanafunzi wengine pia wako darasani wakishiriki katika masomo.

Huyu ni mtoto mchanga mwenye tabasamu la kupendeza. Anaonekana amekaa kwa kiti. Ana nywele fupi za kale na anashika mpira mdogo ya buluu mkononi mwake. Mtoto anaonekana anafurahia anaposhika mpira huo. Kwa nyuma kuna dirisha kubwa inayoonyesha mandhari ya nje ikiwemo uwanja wa michezo wenye slaidi na muundo mwingine wa kuchezea.

Wanawake wawili wakizungumza kupitia lugha ya lama. Mwanamke mmoja amevaa fulana ya zambarau na anaonekana akitabasamu akifanya ishara ya mikono akielezwa na mwanamke mwingine. Wanawake hawa wanaonekana wakiwa na mazingira ya ndani.

Huyu ni mwalimu au mtaalamu akifanya kazi na watoto wadogo. Mwalimu anaonekana akifundisha au akichunguza uwezo wa watoto na wote wanaonekana wakishirikiana na furaha. Mmoja wa watoto anaonekana akivaa vifaa vya kusaidia kusikia.

Mwanamke na mtoto aliye kwenye kiti cha magurudumu wakiwa wanashirikiana katika shughuli za kujifunza. Mwanamke anaonekana mwenye furaha na anamsaidia mtoto kusoma. Kuna vifaa vya kuchezea na kujifunzia karibu yao.

Wasichana wawili, mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa mbele ya meza yenye vifaa vya sanaa kama vile kalamu, rangi, plastiki na kichekesho vya kuchora. Anaonekana kuwa na furaha na anapiga ishara kwa mikono yake ya hamaza.

Katika chumba chenye nuru, watu wanne wamekaa kwenye meza wawili wakiwa wameshikana mikono. Mwanamke mmoja amevaa miwani ya waridi na bangili. Akionekana akifanya kitu kwenye mkono wa mwanaume mwingine labda kufunga kamba. Kama ilivyo kwenye sehemu za kitamaduni.

Huyu ni mtoto ameketi darasani kwenye dawati akitazama mbele kwa makini. Anaonekana kuwa makini na msikilivu labda akiskiliza mwalimu au akiangalia ubao. Amevaa shati la mikono mirefu lenye rangi nyekundu.

Watoto kadhaa wakiwa wamekaa kwenye viti vya mviringo katika chumba chenye mwanga mwingi na mazingira ya kufurahisha. Watoto wote wanaonekana kuwa na furaha na wanavaa sare nyekundu wakifurahia muda wao pamoja .

Wanafunzi wamekaa wakijifunza kwa bidii . Mwalimu anatabasamu akiwapa moyo . Kila mmoja ana daftari lake wakichora na kuandika. Darasa lenye furaha lililojaa maarifa. Wote wamejikita wakifurahia somo.

Huyu ni mtoto mdogo mwenye tabasamu nzuri akiwa amevalia miwani ya duara na pipi ya rangi ya kijani. Ameshikilia brashi ya kuchora na anaonekana akiwa anafurahia shughuli ya kisanaa. Mbele yake kuna karatasi na sanduku la rangi ikionyesha ubunifu wake.

Huyu ni mwanamke mweusi akifurahia na mtoto wa kiume . Mtoto anaonekana kuwa wa umri mdogo , labda ana matatizi ya kimwili kwa sababu kiti cha magaurudumu kipo karibu naye. Wote wawili wanashiriki shughuli za kuchora wakiwa na brashi na rangi.

Ni watu wawili. Mwanaume amevaa fulana ya manjano. Ameketi mbele ya tarubai akiwa anachora kwa makini kutumia brashi na rangi alizoshika kwenye kibao mkononi. Pembeni yake kuna mwanamke aliyevaa miwani anayemwangalia akiwa na brashi mkononi, akionekana kushiriki katika shughuli ya sanaa na uchoraji.

Huyu ni mwanaume ameketi kwenye dawati akiwa amevalia miwani meusi na vichwa vya sauti akifanya kazi kwenye kompyuta. Nyuma yake kuna rafu kubwa iliyojaa vitabu vingi ikionyesha mazingira ya maktaba. Anaonekana akichapa kwenye kibodi.

Huyu ni msichana mdogo amekaa mezani akiwa mbele ya kompyuta wakati akiwa katika mazingira ya maktaba hii. Vitabu vingi nyuma yake. Anonyesha ishara ya kidole kwamba chui ya tabasamu kinachoonyesha furaha.

Msichana amevaa shati la rangi ya waridi akiwa ameketi mezani akisoma kitabu cha nukta nundu. Mtoto huyu ametumia vidole vyote kufuatilia maandishi kwenye kitabu ishara kuwa ana uoni hafifu au kipofu.

Hawa ni wanaume wawili wamevalia fulana ya bluu. Wanaonekana wakishauriana kwa umakini juu ya kifaa cha kielektroniki, huenda ni kompyuta mpakato ndogo. Mmoja anaonekana akimweleza mwenzake jambo linaloashiria ushirikiano kazini.

Mwalimu na mwanafunzi wako darasani . Mwalimu anaonekana anafundisha mtoto kutumia ishara ya mikono huku akitabasamu usoni. Mtoto naye anafuatilia kwa makini na anaonekana kushiriki kutumia mikono pia.

Huyu ni mwanamke ameketi kwenye kocha ndani ya maktaba. Anaonekana kuwa na utulivu na umakini katika kusoma akitumia mbinu badala ya kujifunza kuhusu kusaidia watu wenye hawaoni.

Huyu ni mkono wa mtu ukiguza kurasa wenye maandishi ya nukta yanayojulikana kama maandishi ya braille .Maandishi haya hutumiwa na watu wasioona kusoma na kutumia vidole na kuguza mfululizo wa nukta zilizoinuliwa juu ya uso wa karatasi.

Wavulana wakiwa wamevaa sare za shule za rangi za blue wakiwa wameketi mezani, darasani wakifanya shughuli za kujifunza. Mvulana mmoja makubwa anaoneka ameinua mkono wake wa kulia kana kwamba anajibu au kuuliza swali huku akiwa makini.

Hawa ni watoto wenye furaha wakitabasamu kwa upendo. Wawili kati yao wamevalia shati za jeans na wengine amevaa t-shirt nyeupe. Wote wamekaa chini, wanaonekana wakiwa pamoja. Nyuma yao kuna mtoto mwingine ambao haonekani vizuri akionyesha labda ni kati mazingira ya shule.

Kijana mdogo anayefurahi huku akitumia lugha ya alama kuwasiliana, wako katika chumba Chenye koti la rangi ya mwangaza na mazungumzi yao yanaonekana kuwa ya kirafiki na yenye furaha.

Watu watano wakiwa shughuli wakishirikiana kuandaa chakula. Wamevaa aproni ya rangi tofauti kuashiria shughuli ya upishi. Wengine wanakata mboga kama pilipili, nyanya, kitunguu na matunda kwenye meza kubwa ya mbao.

Huyu ni mwalimu akimsaidia mtoto katika kazi ya darasa. Mtoto anaandika kwa umakini, huku mwalimu akimwongoza kwa karibu. Meza kuna vifaa vya kuchorea, vinavyoonyesha kuwa ni mazingira ya kujifunza. Wote wanaonekana na umakini.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu akitumia kompyuta yake ndogo. Amevaa barakoa nyeusi, shati jekundu la mikono mifupi na suruali ya jeans . Anaonekana kujishughulisha na kazi yake kwenye kompyuta. Karibu naye kuna chupa ya kusafishia mikono.

Huyu ni mwanamke na mtoto mdogo wakiwa kwenye eneo lililo wazi, pengine ni sehemu ya bustani. Mwanamke amelala kifudifudi akiwa amemwekelea mtoto, naye ameketi huku akimwangalia moja kwa moja usoni makini.

Kijana anaonekana akitumia kifaa cha kuchomelea visu kwenye mbao huku akiwa amevalia miwani ya kujikinga akisaidiwa na mtu mzima aliyefuatilia kwa tabasamu na kumshika kasi kwa uangalifu. Hali inaonyesha mafunzo ya vitendo ya useremala .

Huyu ni mwanamke anamwagalia mtoto mdogo kwa upendo na tabasamu. Mtoto anaonekana akifurahi na kutabasamu pia, akishika kitu mikononi mwake kinachoonekana kama mchezo. Mazingira yanayoashiria kuwa watu wako nyumbani au mahali patulivu wakitumia muda pamoja.